Riadha ni mojawapo ya mashindano ambaoyo imeinua bendera ya Kenya hasa na ikapaa kule nje. Ndio maana utapata wakati mwanariadha atakapo jitokeza nchini, hua anapata support inayofaa. Sitaongea vibaya kuiliko lakini kuna wanariadha wengine ama mashindano mengine nchini ambayo pia yanaweza kuinua bendera yetu vilevile. Naweza omba support ikue ya kufanana.

Baadhi ya mahitaji ambayo ni muhimu sana kwenye maisha ni chakula, maji ambayo ni masafi, mahali pa kuishi, nguo ya sisi kuvaa, elimu bora na afya.

Kenya inajaribu sana kuhakikisha usawa kwa wote kwenye sekta ya elimu na mambo mengi yanafanyika kwenye sekta ya elimu ikiwemo co-curricular activities . Pale ambapo watu wenye wako na mwili nzima wakichangia kwenye mashindano. Wale ambao wako na malemavu pia hawajaachwa nyuma. Wanahakikisha kuwa wanashiriki kwenye mashindano yao kivyao ili hao nao wafeel usawa kwa wote.

Mnajua mkenya kwa jina Asiya Sururu Mohamed, aliyezaliwa mwaka wa 1992 pale Mombasa mwezi wa Aprili 24. Asiya huwa anashiriki kwa mchezo wa para-rowing ambaye amerepresent Kenya kwa competition tofauti na sasa yeye ako na disability ya kukosekana kwa miguu yote lakini iyo haija mlimit .

Elimu ni ngao . Elimu ni mojawapo ya yale ambayo yanayofaa kuwa accessed na kila mtu kwenye society irrespective of hali yake. Walemavu wanahimizwa kujaribu kupewa elimu kadri iwezekanavyo.

Hata wanyonge na walemavu wako na haki ya elimu bora kama mtu mwingine yeyote wa kawaida. Tusiwazibie nafasi hiyo sababu vilevile ukona ubongo ndivyo vile wao pia wakona ubongo na wanafikiria. Wakipewa hiyo nafasi ya kusoma huenda wakaleta fikra njema kwa nchi yetu tusikuwe na haya changamoto tunayoyaona leo.